Mkononi muuguzi huyu wa afya ameshikilia sindano na chupa ya dawa ya chanjo. Anatumia sindano hii kuvuta dawa hiyo ili kumdunga mtu. Kando yake kuna chupa zingine tatu za dawa.

Kikundi hiki cha watu kinaonekana kuwa cha watu wenye furaha. Mbele yao kuna mitungi ya maji iliyowekwa kando, inaonekana kuwa ufunguzi wa duka ya maji. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa na mlingoti.

Eneo hili linaonekana kuwa limekauka. Kuna jengo lililonyuma na milima. Mwanamke huyu anaonekana kuwa muuguzi wa afya anazungumza na watu wa kijiji hii ambao wamekaa chini kwenye nyasi.

Muuguzi huyu wa afya amevalia barakoa na koti ya maabara. Mkononi ameshikilia sindano na chupa ndogo ya dawa. Anatumia sindano hii kuvuta dawa hii inayoonekana kuwa ni chanjo.

Mgonjwa huyu amelala kwenye kitanda na amevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Muuguzi huyu wa afya, aliyevalia koti ya maabara, anaonekana kumshikilia mguu wake na kuunyoosha.

Muuguzi huyu wa afya, amevalia glavu, barakoa na koti ya maabara . Anapomshughulikia mgonjwa huyu wa meno aliyelala kwenye kitanda. Kando yao, kuna mashine ambayo inakaa runinga. Kando pia kuna kabati.

Muuguzi huyu wa afya amevalia glavu ili kuzingatia usafi. Mkononi amembeba mtoto mchanga. Nyuma yake kuna kalenda iliyopachikwa ukutani. Kuna ndoo ya kutupa uchafu kando yake.

Katika chumba hiki cha hospitali, mwanamke huyu aliyekaa kwenye kitanda amejifungua mapacha. Wauguzi hawa wawili wa afya wamewashikilia watoto hawa wachanga, na wanawaeka kwenye kitanda.

Katika kituo hiki, mwanamume huyu aliye chuchumaa, anaonekana kutabasamu na ni mwenye furaha. Mwanamke huyu ameshikilia mikono ya mtoto huyu, huku mwanamume huyu amemshikilia miguu. Wanamsaidia kutembea.

Kwenye sakafu hii kuna sindano, glavu na chupa za dawa. Chupa moja inaonekana kuwa na maandishi, yanayoashiria kwamba ni dawa ya chanjo, chupa nyingine, inaonekana kuwa na vidonge vya dawa.

Kwenye sakafu hii, kuna sindano na chupa ya dawa. Chupa hii ina maandishi ambayo inaashiria kuwa ni chanjo ya Measles, Mumps na Rubella . Sindano hii itatumika kuvuta dawa hii ili kumdunga mtu.

Katika kituo hiki cha afya , wanawake hawa wawili wamekaa chini. Mmoja wao ni muuguzi wa afya anayemdunga mtoto huyu mchanga sindano. Amebebwa na mamake aliyevalia buibui.

Muuguzi huyu wa afya amevalia miwani. Mama huyu amekaa chini na ameshikilia mtoto mchanga mkononi. Nesi huyu anampa mtoto huyu vidonge vya dawa.

Kwenye sakafu hii, kuna sindano na chupa ya dawa. Zote zinaonekana kuwa na maandishi. Sindano hii itatumika kuvuta dawa hii ambayo ni chanjo, ili kumdunga mtu.

Katika chumba hiki cha hospitali, muuguzi huyu ambaye ni daktari wa meno, amevalia barakoa na glavu na gauni ili kuzingatia usafi. Anaonekana kuchunguza meno ya mgonjwa huyu.

Katika chumba hiki cha hospitali, mgonjwa huyu amekaa kwenye kiti hii. Anazungumza na nesi huyu, ambaye anaonekana kuwa mwenye furaha. Mkononi ameshikilia kalamu na kitu ya kuandikia. Kuna mashine iliyo kando yao.

Eneo hili linaonekana kuwa na msitu kwa umbali. Inaonekana kuwa na barabara ambayo inajengwa na maji chafu ambayo inapita kando. Watu hawa wamesimama kando kuangalia kinachoendelea.

Ndani ya hema hii kuna watu waliokaa chini wakisubiri muuguzi huyu wa afya. Amevalia gauni, glavu na barakoa ili kuzingatia usafi. Anaonekana kumdunga mwanamke huyu sindano kwenye mkono wake.

Mwanamke huyu ambaye ni muuguzi wa afya amevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Anaonekana kumdunga mwanaume huyu sindano kwenye mkono wake. Nyuma yake kuna friji ya dawa.

Muuguzi huyu wa afya amevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Mkononi ameshikilia sindano na chupa ya dawa, anaonekana kuvuta dawa hii kutumia hiyo sindano. Nyuma yake kuna watu wanaotembea.

Mashua hii inaonekana kuwa ya mbao na imewekewa vitu juu yake. Mtu huyu aliyesimama ameshikilia kijiti ambayo ni refu. Kuna maji ambayo yamejaa katika eneo hili.

Kwenye sakafu hii, kuna sindano, chupa ya dawa na pamba. Chupa hii ya dawa ni yenye uwazi. Inaonekana kuwa imeandikwa ni chanjo ya measles, mumps na rubela .

Katika kituo hiki cha afya, daktari huyu wa meno, anaonekana kuchunguza jino la mgonjwa huyu. Daktari mwingine anaonekana kuashiria kwamba mambo yapo sawa. Wote wamevalia wavu za nywele na barakoa.

Wanawake hawa wawili wamekaa chini. Mmoja wao anaonekana kushona barakoa kwenye cherehani hii na kuzipanga kando kwenye meza. Wote wamevalia barakoa na koti za maabara ili kuzingatia usafi.

Mkononi, muuguzi huyo wa afya amevalia glavu ili kuzingatia usafi. Anaonekana kuwa ameshika chupa ya dawa na sindano. Dawa hii inaonekana kuwa ni chanjo.

Eneo hili limejaa wauguzi wa afya ambao wamevalia koti za maabara. Mwanamke huyu amekaa chini na anazungumza na daktari huyu aliyeshikilia kalamu mkononi. Juu ya meza kuna karatasi.

Mwanamke huyu amekaa chini na amemshikilia mtoto wake. Kando yake kuna mwanamke mwingine pia aliyeketi. Daktari huyu amevalia barakoa na glavu ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. anamdunga mtoto huyu sindano.

Katika uwanja huu wanawake hawa waliokaa chini wanaonekana kuwa wajawazito. Mmoja amelala chini kwenye nyasi na ni mjamzito pia. Mkunga huyu anachunguza tumbo lake. Amefunikwa na leso.

Daktari huyu wa meno na muuguzi wake, wamevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Anaonekana kushughulikia meno ya mgonjwa huyu ambaye amelala kwenye kitanda.

Kwenye barabara hii kuna ajali ambayo imetokea. Magari hizi zimeshika moto. Inatoa moshi ambayo ni nyeusi. Umati huu wa watu umekusanyika kuona kisa hiki ambacho kimetokea.

Katika chumba hiki cha hospitali ,mgonjwa huyo aliyelala anaonekana kuwa mwenye hali mahututi. Anaonekana kushikanishwa na mashine hii. Wauguzi hao wa afya wamevalia wavu za nywele na barakoa ili kuzingatia usafi.

Wanawake hawa wawili wanatembea kwenye njia hii. Mmoja wao ni muuguzi wa afya na amevalia barakoa ili kuzingatia usafi. Mkononi mwake amebeba kipaza sauti. Kuna kibanda iliyo mbele yao.

Muuguzi huyu wa afya, amevalia koti ya maabara na barakoa, ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Mkononi, ameshikilia sindano na chupa ya dawa. Anatumia sindano hii kuvuta dawa.

Katika chumba hiki cha utunzaji mkubwa wa watoto wachanga, nesi huyu, anatumia kifaa hiki cha daktari kusikiliza mdundo wa roho wa mtoto huyu mchanga. Ametunzwa vizuri.

Katika ziwa hili, mtu huyu anawasaidia watu hawa kuvuka kwenye maji haya kwa kuwabeba mgongoni. Upande huo mwingine kuna mtu ambaye anawasaidia kupanda juu ya mlima mdogo.

Kwenye ubao wa darasa hili kuna maandishi. Wanafunzi hawa wamekaa kwenye madawati yao, mwalimu wao amesimama mbele na amevalia barakoa. Mwanafunzi mmoja amesimama na anawaongelesha wenzake.

Katika uwanja huu, watu hawa wawili, wanaonekana kuwasha moto. Wamevalia kofia za chuma na jaketi nzito ambazo ni za rangi ya manjano. Mkononi ameshikilia vifaa vya kuwasha moto.

Wanaume wawili waliosimama ni wauguzi wa afya, mwanamume aliyekaa chini anaonekana kupimwa joto na muuguzi huyu wa afya kutumia kipima joto cha mkono, anaonekana kuwa kwa mazingira ambayo ni duni.

Muuguzi huyu wa afya amevalia koti ya maabara na barakoa ili kuzuia maeneo ya mijidudu hewani. Kando yake kuna friji ndogo ya dawa. Mwanamke huyu aliyekaa chini anadungwa sindano na daktari huyu.

Katika wodi hii ya watoto, watu hawa wawili wamemsimimia msichana huyu kwenye kitanda yake. Kwenye ukuta kuna michoro. Kuna neti nne zilizoning'inia kutoka juu. Dirisha yao iko wazi.

Mwanamke huyu amembeba mtoto wake mchanga. Muuguzi huyu wa afya anaonekana kumpa mtoto huyu vidonge vya dawa. kwenye ukuta kuna ubao wa matangazo uliyowekwa na kando yao kuna kabati.

Wodi hii inaonekana kuwa na vitanda vingi, haina wagonjwa. Nesi huyu anaonekana akitembea. Juu kwenye ukuta kuna runinga ambayo imepachikwa. Wodi hii inaonekana kuwa hema.

Katika chumba hiki cha daktari wa macho, mgonjwa huyu amewekelea kidevu chake kwenye mashini hii ya kupima macho. Daktari huyu anaonekana kuchunguza jicho lake kutokana kwenye upande huu mwingine.

Kwenye sakafu hii kuna chupa ya dawa, sindano na pamba. Dawa hii inaonekana kuwa chanjo, sindano hii itatumika kuvuta dawa hii ili kumdunga mtu na pamba hii itatumika kuzuia damu kutoka.

Mtu huyo amevalia mavazi ya kujikinga. Mgongoni amebeba chombo cha kubeba dawa. Anaonekana kunyunyizia dawa hii kwenye mimea hii ambayo imegawanywa kwa sehemu.

Katika kituo hiki cha maji, mwanamke huyu aliyechuchumaa ameshikilia mtungi wake, ambayo iko ndani ya besheni mbili. Nyuma yake kuna kamba ya kuanika nguo na kando kuna chumba kilichojengwa na mabati.

Eneo hili, linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko. Mtu huyu, amevalia kofia ya plastiki. Anasukuma piki piki yake kwenye maji haya. Nyuma yake kuna gari linaloendeshwa kwenye maji hivi.

Muuguzi huyu wa afya, amevalia koti ya maabara na barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Mwanaume huyu aliyekaa chini amevalia kofia na barakoa pia anaonekana kudungwa sindano na muuguzi huyu.

Eneo hili, linaonekana kuwa na miti ambayo imefungwa bango ambayo ina maandishi ya rangi nyeupe. Mwanaume huyu anayetumia bakora kutembea, anasoma maandishi haya.

Katika chumba hiki cha utunzaji mkubwa wa watoto wachanga, nesi huyu anamshughulikia mtoto huyu mchanga, amevalia gauni na shingoni amebeba kifaa anachotumia kusikiliza mdundo wa moyo wa mtoto huyu.

Mama huyu aliyekaa chini amemshikilia mtoto wake mchanga mkononi. Muuguzi huyo wa afya aliyevalia koti ya mahabara anaonekana kumpa mtoto huyu vidonge vya dawa.

Katika eneo hili, kila mtu amevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Mwanamke huyu aliyekaa chini ameshikilia kalamu mkononi mwake na anachunguza karatasi hii.

Muuguzi huyu wa afya amekaa chini amevalia barakoa na koti ya maabara. Anaonekana kumshughulikia mwanamke huyu aliyeketi kando yake, mkononi ameshikilia kifaa.

Katika eneo hili, wauguzi wa afya wamevalia vesti ambazo ni za rangi manjano na kila mtu anaonekana kuwa amevalia barakoa, ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Daktari huyu anampa mtoto huyu vidonge vya dawa.

Katika eneo hili la utunzaji mkubwa wa watoto wachanga. Mwanamke huyu, anaonekana kuwa mama yake mtoto huyu mchanga. Anavitu vilipachikwa mkononi mwake, anamshughulikia mtoto huyu mchanga.

Eneo hili linaonekana kuwa na jengo ambalo limeporomoka. Watu hawa wamekuja kushuhudia kisa hiki, mmoja wao amevalia jaketi akisi, upande huu mwingine kuna ghorofa.

Ndani ya ofisi hii, kuna chati zilizopachikwa kwenye ukuta ambazo zina maandishi. Wanawake hawa wawili wamekaa chini na wanaonekana kuzungumza. Mmoja wao ni muuguzi wa afya. Juu ya meza kuna dawa.

Eneo hili linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko, trela hii inaonekana kuwa imeanguka chini. Watu hawa wanatembea ndani ya maji haya wakiangalia kilichotokea. Kuna mlingoti wa stima ulio mbele.

Muuguzi huyu wa afya anaonekana kuwa ndani ya maabara. Amevalia koti ya maabara na glavu ili kuzingatia usafi. Kwenye meza kuna vidonge vya dawa ambavyo anachukua sampuli zao.

Mtu huyu amevalia mavazi ya kujikinga na maski , mgongoni amebeba chombo cha kubebea dawa. Anaonekana kunyunyuzia dawa hii kwenye mimea hizi, amejifunika ili asiweze kushikwa na dawa hii kwenye ngozi yake.

Eneo hili linaonekana kuwa limekauka, wanawake hawa wawili, wanatembea pamoja, mngongoni wamebeba mitungi ya maji, mama huyu amebeba mtoto wake na upande wa mbele amemfunga na leso.

Mtu huyu amevalia mavazi ya kujikinga. Mgongoni amebeba kifaa ambacho ni cha kubeba dawa na anaonekana kunyunyizia dawa hii kwenye mimea haya. Mimea hii imemea kwa njia ya kuwacha nafasi.

Katika chumba hiki, daktari huyu wa macho amevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Mgonjwa huyu wa macho, amewekelea kidevu kwenye mashine hii ili daktari aweze kuchunguza macho yake.

Watu hawa wawili wamevalia mavazi ya kujikinga. Mmoja wao amevalia maski na wavu ya miguu. Amevalia glavu pia ili kuzingatia usafi. Mgongoni amebeba kifaa cha kubebea dawa na ananyunyizia dawa hii sakafuni.

Watu hawa wawili wamevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Muuguzi huyu wa afya anamdunga mwanaume huyu aliyekaa chini sindano, anatumia pamba kuzuia damu isitoke.

Eneo hili ni la utunzaji mkubwa wa watoto wachanga. Wauguzi hawa wawili wamevalia gauni na glavu ili kushughulikia watoto hawa. Wanaonekana kuwa wenye furaha. Watoto hawa wamelala kwenye vitanda tofauti.

Daktari huyu wa meno amevalia barakoa na glavu ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Mkononi mmoja amevalia saa. Anaonekana kuchunguza jino la mwanamke huyu.

Katika chumba hiki cha hospitali, daktari huyu amevalia gauni na barakoa, ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Shingoni amebeba kifaa cha madaktari, anaonekana kumchunguza mtoto huyu mchanga.

Mwanamke huyu aliyekaa kwenye kiti anaonekana kuwa mwenye maumivu. Muuguzi huyu wa afya anamdunga sindano kwenye mkono wake. Muuguzi huyu amevalia vest ya rangi ya manjano.

Kwenye sakafu hii kuna chupa nyingi za dawa na tembe ambazo zimewekwa na sindano. Dawa hii iliyo mbele, inaonekana kuwa chanjo ya Measles, Rubella na Mumps . Sindano hii itatumika kuvuta dawa hiyo.

Kwenye sakafu hii kuna chupa ya dawa na sindano. Chupa hii ya dawa ni yenye uwazi, inaonekana kuwa imepachikwa karatasi ambayo imeandikwa kuwa ni chanjo ya Measles, Mumps na Rubella . Sindano hii itatumika kuvuta dawa hii.

Eneo hili linaonekana kuwa ya mazingira duni. Watu hawa wamejaa kwenye eneo hili na wanaonekana kutembea na majengo ambayo yana mabati yenye imeshika kutu. Kuna jengo moja ambalo ni la ghorofa.

Muuguzi huyu wa afya ambaye ni daktari wa meno amevalia barakoa, koti ya maabara na glavu ili kuzingatia usafi. Mwanamke huyu amevalia barakoa yake kwenye kidevu. Daktari huyu anaonekana kumng'oa jino.

Wanaume hawa wawili wanaonekana kuzungumza. Nyuma yao kuna choo za wanafunzi. Kando kuna kituo cha kunawa mikono ambacho kina mifereji minne.

Mwanamke huyu amemshikilia mtoto wake mkononi. Muuguzi huyu wa afya aliyevalia barakoa na maski ya kufunika uso wake, anaonekana kumpa mtoto huyu vidonge vya dawa.

Mwanamke huyu aliyekaa chini, ameshikilia karatasi mkononi mwake na amevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Anaonekana kudungwa sindano na muuguzi huyu wa afya.

Wanaume hawa wawili wamevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Wanaonekana kuwa ndani ya kiwanda. Mwanaume huyu aliyevalia koti ya maabara anawaelekeza wengine.

Wanawake hawa wawili wamevalia barakoa, ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Muuguzi huyu wa afya, anaonekana kumdunga sindano mwanamke huyu aliyeketi chini. Kuna karatasi juu ya meza.

Mama huyu aliye keti chini, amemshikilia mtoto wake mchanga. Muuguzi huyu wa afya, amevalia barakoa, ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani, anamdunga mtoto huyu sindano.

Eneo hili linaonekana kuwa la mazingira duni na inaonekana kuwa imeathiriwa na mafuriko na vyumba ambavyo vimebomoka kutokana na mafuriko hayo kwa kuwa ni nyumba za mabati.

Daktari huyu wa meno amevalia glovu ili kuzingatia usafi. Mgonjwa huyu wa meno amelala kwenye kitanda na amefunua mdomo wake, mkononi daktari huyu ameshikilia kifaa ambacho anatumia kuchunguza meno ya mngonjwa huyu.

Mwanamke huyu aliyekaa chini amembeba mtoto wake mkononi. Muuguzi huyu wa afya anamdunga mtoto huyu chanjo. Nyuma yao kuna kabati kwenye ukuta kuna karatasi zilizopachikwa.

Mtu huyu, anaonekana kuwa amebeba kifaa cha kuweka dawa mgongoni. Ananyunyizia dawa hii kwenye mimea haya. Anaonekana kuwa ameangalia kando kwa sababu hajavalia mavazi ya kujikinga.

Muuguzi huyu wa afya amevalia barakoa ili kuzingatia usafi. Mkononi ameshikilia sindano na chupa ya dawa. Anatumia sindano hii kuvuta dawa hiyo ambayo ni chanjo.

Mwanaume huyu anaonekana kuwa mwenye furaha na ameinua mkono wake juu. Nyuma yake kuna tanki tatu ambazo ni za maji, kando yake kuna bango ambalo lina maandishi mengi.

Katika sakafu hii, mwanamke huyu amelala juu ya mkeka na amefunikwa na leso. Anaonekana kuwa mjamzito. Mkunga huyu ameshikilia tumbo lake ili kuhisi jinsi mtoto anaendelea.